Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani mwa jengo kubwa kwenye eneo safi na salama. Ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana mass ishirini na nne. Huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Mashine ya kisasa ya chine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukudhani katika eneo safi na salama ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote, kwani hupatikana saa ishirini na nne, huku mazingira yake ni tulivu nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana masaa ishirini na nne. Huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na salama.

Ndani ya baa watu wanacheza muziki kwa furaha huku wakifuatisha midundo ya nyimbo zinazopigwa. Mwanga wa rangi tofauti kama bluu na sauti za muziki zinajaza hewa ya burudani, wakionyesha utamaduni wa starehe na kushirikiana kama jamii.

Ndani ya baa yenye mwanga wa kufifia, mhudumu akiwa nyuma ya kaunta safi, iliyopambwa vizuri. Huku akihudumia wateja walioketi mbele yake kwa utaratibu. Nyuma yake rafu imepambwa na chupa za vileo mbalimbali kwa mvuto.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iutwayo “Hyundai”, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari iitwayo "HYUNDAI", magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango, kuonyesha sehemu ya ndani ilivyo safi na ya kuvutia, likiwa limepambwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, hii inaonyesha kiwango cha kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja, likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limesimana mbele ya maonyesho ya kuuza magari, likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari wanayoyauza, ikionyesha viwango kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika maonyesho ya magari, gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani iliyo safi na ya kuvutia , ikiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Gari lenye rangi nzuri limesimama sehemu ya maonyesho ya kuuza magari. Likiwa limesimama vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa. Likionyesha kiwango cha kisasa na uimara katika muundo wake, tayari kwa kutumia kwa mazingira yoyote yale.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja anatumia mashine ya kisasa; inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi, yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huosha chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yaliyoandikwa "maziwa haya ni safi na salama kiafya".

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayo tumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa kunywa.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yameeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linaojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo za maziwa, kuna rafu iliyopangwa vizuri kwa umaridadi bidhaa za aina mbalimbali zilizofungwa kwenye vifungashio vya kuvutia, vyenye maziwa mtindi, maziwa yenye ladha na maziwa freshi tayari kwa kunywa.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa nje. Mteja huja na chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, mteja kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja anaweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja ameweka chupa na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kua maziwa haya safi na salama kiafya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mshine kuna maandishi mbalimbali yakieleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa ni sawa na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, muuzaji kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja uweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine, kuna maandishi yanayoeleza kuwa, maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zijulikanzo kama maziwa , muuzaji ameshika mashine ya kisasa inayotumikaa kuuza aziwa yaliyochemshwa na tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki.

Ndani ya duka linalojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja ameweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba maziwa ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitakazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na usalama kwa afya.

Ndani ya duka linaojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linaojihusisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa yenye rangi ya kijani kuna mashine ya kisasa; inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa ki automatiki, nje ya duka kumechorwa bidhaa nyingine tofauti kama; mayai ,mikate na ng'ombe.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji kasimama pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine. Kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuweka maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kwamba maziwa ni safi na salama kwa afya.

Nje la duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, wateja wanatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja anaweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalo jihusha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, Wateja wamepanga foleni mbele ya mashine ya kisasa inayo tumika kuuza maziwa yaliyo chuja na kupashwa moto tayari kwa kunywa, Wateja huweka chupa kwa kuwekewa kiasi wanacho taka kupitia mfumo wa kielektromatiki, Juu ya mashine kuna maandishi yanayo eleza kuwa maziwa haya nisafi na salama kiafya.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki juu ya mashine kuna maandishi yanayosema kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitikanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi wanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka Iinalojihusisha na bidhaa zitokanazo na majiwa, kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huja na chombo na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Muuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa akiwa amesimama pembeni ya mashine za kisasa zinazotumika kuhusu maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kuitia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiota matiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linaojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza waziri aliochuja na kupashwa moto tayari kwa kuni mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kie; ektronoki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa iliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiutomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanaweza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya

Ndani ya duka linayojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, pamoja na bidhaa nyingine. Kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka, akitumia mfumo kwa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Wateja wamepanga foleni nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, ili kutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa kwa kupasha moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi wanachotaka kupitia mfumo wa kiotamatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanaeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya na bei.

Nje ya duka linalojihulisha na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa ,kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa mteja uweka chombo nankulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki juu ya mashine kunamaandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Muuzaji amesimama mbele ya mashine ya kuuzia maziwa, inayotumika kuuza mazima yaliyochujwa na kupaswa mto tayari kwa kunywa. Mteja huweka na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo

Biashara ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa vifaa vya kunasa mashine, ya kunasa inayo tumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mfumo huu huja na chembe na kulipia kiasi anacho taka kupitia mfumo wa ki automatiki, mbele ya mashine kuna maandishi yanayoonyesha kuwa maziwa ni safi na salama ya afya.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki kila mashine ina maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kiafya.

Kochi zuri lenye rangi ya kupendeza na mito ya rangi mbalimbali ikiwa ndani ya duka ya samani, likionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia mteja. Madhari ya duka yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani au ofisini.

Mafundi seremala wa jinsia ya kiume wakiwa nje ya chumba maalum chakutengenezea samani, wanaandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi wanajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuze na kuwapatia kifaa cha kukuendesha maisha yao.

Kochi lenye muonekano wa kuvutia likiwa na mito iliyopambwa kwa maua mazuri, likiwa nje ya duka la kuuzia samani likionyesha rangi na mtindo tofauti wa kuvutia sana, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaopita wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Vitanda, viti na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandharani ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vitanda na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Kochi la aina ya kipekee lenye kitambaa kizuri kinachovutia, na kupangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani linaonesha rangi na mtindo tofauti wa kuvutia wateja wanaopita. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa, na zitakazo dumu.

Mafundi seremala wajinsia tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani. Wanaandaa mbao kwa kutumia randa, msasa na vifaa vingine vya kazi; wakijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati, ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Viti na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari masafi ya duka hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za nyumbani au ofisini.

Kitanda, meza, viti na makochi ya aina mbalimbali yamepengwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Viti na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Vitanda na makochi ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani. Yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisia ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa, na zinazodumu.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani. Yanaonesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa zinazodumu.

Mafundi selemala wa jinsia ya kiume wakiwa nje ya sehemu maalumu ya kutengenezea samani, wanaandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi, wanajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Fundi seremala wa jinsia ya kike akiwa nje katika sehemu maalumu ya kutengeneza samani, akiandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi, anajitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kujipatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Vitanda vya chuma na mbao, vimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani, vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja wanaopita. Mandhari ya sehemu inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja; wanaotafuta samani zitakazodumu.

Vitanda vilivyochanganywa chuma na mbao vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, likionesha rangi na mitindo tofauti hivyo kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja watakaokuwa wanatafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vitanda vyenye mchanganyiko wa chuma na mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani, vikionesha na rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja wanaopita. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa hali ya bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani kwa ajili ya nyumbani kwao.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa kwa ajili ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionesha rangi na mitindo tifauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka ina akisi uboea wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "batch furniture", likiwa na samani ya kitanda kilichopangwa kwa mpangilio mzuri, unaovutia wateja watakao, tembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani kwao au sehemu za biashara.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la kuuza samani, yakiwa na rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili lina akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazo dumu.

Muuzaji wa samani ameketi kwa fahari juu ya kochi lake zuri lenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na udongo akipigwa picha kwa tabasamu. Muonekano wa kochi hili ni wa kuvutia likiwa limepambwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha ubora wa bidhaa anazouza.

Meza na viti vya kulia chakula pamoja na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja mandhari ya duka yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zinazohudumu.

Viti na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya maonyesho ya kuuza samani, ikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya maonyesho haya yana akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja, wanaotafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Ndani ya mgahawa wa hoteli mhudumu anamhudumia mteja chakula kwa tabasamu akiwa amevalia sare nzuri ya kupendeza. Amesimama mbele ya mteja aliyekaa mezani na kutoa huduma kwa ustadi, huku akihakikisha mteja anafurahia na anapata huduma bora.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali, kama vile maembe, ndizi na maboga chini kwa mpangilo rahisi. Wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita, kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku, zinazosaidia kuongeza kipato.

Ndani ya soko wateja wamesimama mbele ya meza iliyopangwa vizuri bidhaa kama nyanya, vitunguu, pilipili hoho na matunda wakisubiri kwa utulivu iliwahudumiwe na muhudumu aliekaa nyuma ya meza. mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko muuzaji ameinama akipanga bidhaa tofauti kama vile viazi, karoti, nyanya, chini kwa mpangilio rahisi akisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku, mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa kila siku.

Ndani ya soko, wanunuaji wakiwa wanaongea na muuzaji aliyepanga meza yenye matunda tofauti tofauti kama: matikiti, maembe, mananasi na ndizi; akiwa anahudumia kwa utulivu, huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi kwa jamii.

Soko likiwa limejaa matunda kama: maembe, ndizi za kijani na njano, pamoja na maparachichi yaliyopangwa juu ya meza na kutundikwa. Wateja na wauzaji wakiwa katika shughuli za kuuza na kununua kwa utulivu, kwenye mazingira safi na yaliyojaa rangi za matunda za kupendeza.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa tofauti tofauti juu ya meza kama vile nyanya, vitunguu, ndizi na mboga za majani kwa mpangilio rahisi. Wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa, huku mazingira ya soko yakiwa na wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko juu ya meza ya muuzaji, kumepangwa nyanya zilizoiva vizuri, akihudumia wateja waliosimama mbele ya meza, na kuweka nyanya hizi kwenye kifungashio cha mfuko. Soko likiwa la wazi na lenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wa jamii.

Ndani ya soko wateja wamesimama mbele ya meza zilizo pangwa bidhaa vizuri kama nyanya, vitunguu matikiti na ndizi kwa mpangilio rahisi, wakisubiri kwa utulivu muhudumu awahudumie na kuwa chagulia bidhaa huku mazingira ya soko yakiwa ya wazi na shughuli za kila siku zinazo saidia uchumi katika jamii.

Soko kubwa lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga na nguo limejaa wauzaji, waliokaa wana hudumia wateja mbalimbali, huku baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini ikiwa ni eneo muhimu linalovutia na kuhudumia watu mbalimbali, ikiwemo watalii.

Soko kubwa lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga na mapambo ya nyumbani lipo tayari kuhudumia wateja mbalimbali, mteja mmoja anachagua bidhaa kwa makini ili ni eneo muhimu linalovutia na kuhudimia watu mbalimbali ikiwemo watalii.

Mhudumu wa jinsia ya kike yupo ndani ya ofisi yenye jina "Platinum Credit". Akitumia kompyuta kutoa huduma kwa wateja. Ofisi hii ni sehemu ya taasisi inayotoa mikopo midogo midogo kwa watu binafsi na wafanyabiashara kwa masharti nafuu.

Mteja akipitia ujumba mfupi wa simu unaothibitisha kutoa pesa, ukionyesha kiasi kilichotolewa, kilichobaki na tarehe ya muamala. Hii inaakisi urahisi wa huduma za kifedha kupitia simu za mkononi, zinazorahisisha maisha ya watu wengi kwa kutoa huduma za haraka na salama.

Jengo kubwa lililomalizwa kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Ghorofa refu limeendelea kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kwa makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Nyumba kubwa iliyojengwa katika eneo la mjini, ikiwa na vyumba vingi viavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa, katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Majengo mbalimbali yaliyojengeka vizuri, na mengine yakiwa yanaendelea kwa ujenzi yakiwa na vyumba vingi vitakavyotumika kama makazi au ofisi, majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Mashati mapya yamepangwa vizuri ndani ya duka Lenye mpangilio bora, yakiwa na rangi na miundo tofauti, hii ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ili kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Wateja wakiendelea kuchagua bidhaa kama viatu na mikoba iliyopangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio wa kupendeza, likiwa na rangi na miundo tofauti. Ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua vitu wanavyovitaka.

Wateja wakiendelea kuchagua bidhaa tofauti kama, viatu na mabegi ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, ikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambazo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavyovitaka.

Viatu vimepangwa vizuri katika rafu ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza, vikiwa na rangi na muundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, zinazowapa wateja uhuru mfano wa kuchagua mavazi na vitu wanavyovikata.

Wateja mbalimbali wakiendelea kuchagua nguo zilizotundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambao huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavovitaka.

Nguo za watoto zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambapo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavyovitaka.

Makoti ya suti yametundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza ikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi wanayoyataka.

Nguo zikiwa zimepangwa juu ya meza na nyingine zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio unaopendeza; zikiwa na rangi na miundo tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa yenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au vitu wanavyotaka.

Jengo kubwa la kisasa, lenye maduka mbalimbali yanayouza bidhaa tofauti, likiwa safi. Limepangiliwa vizuri na mwanga wa kutosha, huku watu wakiingia na kutoka, wakiwa na mikoba ya bidhaa walizonunua kutoka maduka tofautitofauti.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kupendeza dawa za mie naomba mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio unaovutia kuanzia juu mpaka chini mpangilio wake unakuta wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa safi wa hali ya juu kazi yenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote ilionekana la kupitia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda adi juisi ya matunda safi, mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi uku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa nakufanya eneo letu lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na yenye mwanga wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Katika duka kubwa la kisasa, mteja anachagua viungo na matunda kama pilipili hoho, matango na kabichi vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa, huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na ya kuvutia ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi safi za matunda. Mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, safi, na lenye mwanga wa kupendeza. Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu.